Naona ndizi watu magari, naona pia manyumba mama ameinama amefunga leso, naona jamaa ameshikilia ndizi, naona pia barabara na pia naona gari nyeupe.